Wanafunzi wapo darasani, wanamsikiliza mwalimu akiwafundisha, amesimama katikati anawaelekeza. Elimu ya watu wazima, hutolewa kwa wanafunzi waliokosa elimu kupitia mfumo rasmi.

Wanafunzi wapo darasani wanajifunza ufundi. Wanaangalia kwa makini kifaa kilichowekwa mezani na mwalimu anawaelekeza. Elimu ya watu wazima hupewa kwa wanafunzi waliokosa elimu kupitia mfumo rasmi.

Wanafunzi wapo darasani wanasikiliza kwa makini na kutazama mbele alipo mwalimu, hakuna madawati na viti vya kutosha kwa sababu wengine wamesimama, elimu ya watu wazima kutolewa kwa wanafunzi waliokosa elimu kupitia mfumo rasmi.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akiwatazama wanafunzi, ameandika somo ubaoni. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ,ambapo inajenga misingi kwa masomo ya wanafunzi ya badae .

Mojawapo ya kitabu cha wanafunzi kimefunuliwa kinazopicha na maelezo yanayohusiana na somo. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya baadae.

Mitihani ya wanafunzi wa shule ya awali kwa somo la hisabati imesahihishwa. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya baadaye.

Mwalimu yupo darasani anawaandikia wanafunzi ubaoni, elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu ambapo inajenga msingi kwa masomo ya wanafunzi ya baadae.

Mwalimu mwanaume amesimama mbele ya darasa anawaelekeza wanafunzi, wamekaa kwenye madawati na wanamsikiliza; ameandika somo ubaoni. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa: kusoma, kuandika, kuhesabu; ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya baadae.

Madarasa yanayotumika kutolea elimu ya msingi, yamepakwa rangi nzuri, mazingira ni masafi, maua yamepandwa kwa mbele, na imezungukwa na miti mirefu, na pia zimetengenezwa barabara za kuwasaidia wanafunzi kupita. Wanafunzi hawapo shuleni kwa sasa.

Moja wapo ya kitabu cha wanafunzi kimefunuliwa, kinazo picha na maelezo yanayohusiana na somo. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu, ambapo inajenga misingi kwa masomo yao ya baadaye.

Wanafunzi wapo darasani kwaajili ya kupata elimu ya msingi, mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwafundisha na tayari ameandika ubaoni. Darasa lina ukubwa wa wastani na kila mwanafunzi amekaa kwenye kiti chake na meza moja wanatumia wanafunzi wawili.

Mafaili ya shule ya awali yamewekwa juu ya kabati. Elimu ya msingi inalenga kutoa ujuzi wa kusoma, kuandika, na kuhesabu ambapo inajenga misingi kwa masomo ya mwanafunzi ya baadaye.

Madarasa yaliyojengwa kwa ghorofa moja na ni kwa ajili ya kufundisha elimu ya sekondari. Maua yamewekwa kwa mbele na upo uwanja unaotumika kwa ajili ya kukusanyika wanafunzi, kwa mambo mbalimbali. Imezungukwa na miti mikubwa.

Mwanafunzi wa sekondari anayesoma masomo ya sayansi anajifunza kwa vitendo katika maabara, zipo kemikali pamoja na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwaajili hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako darasani wanajifunza na mwalimu anawaelekeza, kila mwanafunzi amekaa kwenye kiti chake ana meza pamoja na komputa yake. Chuo kikuu na chuo zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zimetofautiana kwa vigezo vya kujiunga.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamevaa majoho na kofia zao wanazirusha kwa juu, hii inaashiria ya kwamba wamehitimu masomo. Chuo kikuu na chuo, zote ni taasisi za kutolea elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kujiunga.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika eneo la wazi, wanajadiliana kuhusiana na masomo. Chuo kikuu na chuo, zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana katika vigezo vya kujiunga.

Mkuu wa chuo mwanamke amekaa kwenye kiti na amezungukwa na meza kubwa. Kuna vitabu vilivyopangiliwa vizuri kwenye kabati na chumba kina mwanga wa kutosha. Chuo kikuu na chuo, zote ni taasisi zinazotoa elimu lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kujiunga.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wanamsikiliza mwalimu. Mwalimu mwanamke amekaa kwenye kiti mbele ya darasa, ameshikilia karatasi mkononi. Chuo kikuu na chuo, zote ni taasisi zinazotoa elimu, lakini zinatofautiana kwa vigezo vya kujiunga.